Mkono uliyoshika sahani kubwa ambayo iko na maandazi matano ndani yake kuna sahani ndogo ambayo iko na chakula ndani.

Kibao cha samawati, kilichoandikwa kwa maandishi meupe, nyuma kuna mti mkubwa, inaonekana minazi mirefu, kando kuna nyumba iliyojengwa kwa makuti, na nyingine kando iliyojengwa kwa makuti pia.